Watoto wawili wameinama. Wanaonekana wakichota maji. Kando kuna taka mingi la uchafu. Kuna bomba linalopita. Kuna vibuyu viwili.

Baba ameketi. Amevalia barakoa na kofia. Amefunga macho akionekana anayehisi uchungu. Mhudumu aliyeshikilia sindano anamdunga baba huyu kwenye bega.

Kuna moto mkubwa sana. Watu wawili waliovalia kofia za kazi, begi mgongoni na koti ya manjano, wanaonekana wakijaribu kuuzima moto huu. Kuna nyasi na mimea iliyokauka.

Mama ameketi. Amefunika kitambaa kwenye kichwa huku anaongeleshwa na mhudumu aliyevalia koti jeupe. Juu ya meza kuna dawa kwenye chupa.

Kuna mafuriko ya maji, maji hayo ni mengi sana, watu wanaonekana wakitembea ndani ya maji hayo, magari pia yanapita ndani ya maji hayo machafu.

Kuna watu ambao wamevalia barakoa, mhudumu anaonekana akitoa dawa kutumia sindano kwenye chupa huku wengine wameketi.

Kuna mafuriko ya maji. Maji haya ni mengi na machafu. Yanapita kando ya nyumba. Kuna majengo makubwa makubwa ya ghorofa. Jengo moja linaonekana limeanguka.

Mwanaume anaonekana amelala kwenye kitanda cha hospitali huku amefunua mdomo wake. Mhudumu aliyevalia barakoa na koti anaonekana akimhudumia.

Kuna watu wengi waliosimama. Wengine wanaonekana wakichukua picha. Kuna gari lililoharibika. Ajali inaonekana imetokea. Gari moja lina maandishi ya danger petroleum .

Kuna watu wawili, mmoja amesimama ndani ya shimo. Anaonekana akichota maji. Mwingine amesimama nje ameshikilia vibuyu viwili.

Kuna tanki la maji la rangi ya samawati, lina mfereji. Limeandikwa we drink clean water donated by Hopecore . Kuna watoto waliopanga foleni, wanaonekana wakiteka maji kwenye chupa, huku mwalimu mmoja amesimama akiwatazama.

Kuna mafuriko ya maji. Maji haya ni mengi na ni machafu. Kuna watu wawili ambao wanaichota maji haya na kuyamwaga nje kwenye barabara. Kuna jengo na kuna mimea ya rangi ya kijani.

Kuna chupa nne za dawa. Chupa tatu zina vifuniko, moja haina. Vifuniko vinne vimewekelewa juu tembe za dawa, tembe za vifuniko vitatu ni nyeupe, na vya kifuniko kimoja ni nyekundu.

Huu ni mkono wa mtu. Umevalia glovu ya rangi ya kijani kibichi. Umeshikilia chupa iliyo na dawa na iliyo na sindano inayoonekana kutoa dawa kwenye chupa.

Msichana ameketi kwenye kiti., Ni mrembo na amevalia barakoa na miwani. Muhudumu aliyevalia barakoa anaonekana akimdunga sindano msichana huyu kwenye bega.

Kuna chupa ya dawa ambayo imeanguka chini , kuna tembe za dawa nyeupe ambazo ziko kando yake, chupa hiyo ya dawa imeandikwa vitamin D 100 .

Kuna mama aliyeketi kwenye viti vitatu. Mama huyu amembeba mtoto. Amefunua bega la mtoto. Kuna mhudumu anayemshughulikia mtoto. Anamdunga mtoto sindano kwenye bega.

Mwaume aliyevalia kofia, ana ndevu nyeupe, ameketi kwenye kiti cha rangi ya kijivu, huku amebeba kitabu. Mhudumu aliyevalia barakoa, anaonekana kumdunga mwanaume huyo sindano.

Mama ameketi kwenye kitanda, huku amefunga kitambaa kichwani mwake. Anaonekana kumbeba mtoto mdogo aliyezaliwa. Juu ya mama kuna neti, kando ya mama kuna chupa iliyomo maji.

Kuna wanawake wawili, mmoja amevalia glovu na miwani. Wanaonekana wenye tabasamu. Meno yao ni meupe. Mmoja ameinua mkono juu.

Mama amevalia barakoa, amemshikilia mtoto wake. Mhudumu ameshikilia sindano anapanguza bega la mtoto ni kama anataka kumdunga mtoto huyo sindano.

Mtoto amevalia barakoa, shati nyeupe, na suruali nyeusi. Mama amevalia barakoa na kofia nyeusi. Anamwagia mtoto sabuni kwenye mkono wake. Kuna tangi nyeusi iliyo na mfereji.

Kuna wanawake ya kabila ya Kimaasai wamevalia mavazi ya Kimaasai. Wamebeba mitungi kwenye kichwa ni kama wanatoka kuteka maji. Wanawake hao wanaonekana wametembea na kuchoka.

Mkono umewekwa juu ya karatasi jeupe lililo na maandishi meusi na umevalia glovu ya rangi ya kijani. Umebeba chupa ya dawa na sindano.

Kuna watu wengi wanaoonekana wakisanya taka ambazo zimetapakaa kila mahali na kuzichoma. Watu hawa wamevalia barakoa.

Kuna wanaume wawili, wote wamevalia barakoa. Mmoja anaonekana akiwa anamweleza mwingine. Kuna chupa ambazo zipo na dawa ya kienyeji.

Kuna majengo makubwa makubwa aya ghorofa. Jengo moja limeporomoka. Wanaume wanaonekana wakiliangalia jengo hilo wengine wakichukua picha ya jengo lililoporomoka.

Kuna mafuriko ya maji hadi barabarani, magari yanaonekana yakipita ndani ya maji hayo, pikipiki zilizo na mwavuli zinapita ndani ya maji. Kando ya barabara kuna majengo.

Kuna viti viwili na meza. Watu wawili waliovalia ovaroli nyeupe na barakoa, wamevalia pia glove . Mmoja wao anaonekana akinyunyizia dawa.

Mama ameketi kwenye kitanda cha hospitali anatabasamu. Amembeba mtoto mdogo aliyezaliwa. Amemfunika blanketi na kumvalisha kofia.

Kuna mimea mingi ambayo imepandwa kwa foleni na ina matawi ya rangi ya kijani kibichi. Watu waliovalia nguo nyeupe, buti na barakoa wamebeba tanki la kunyunyuzia maji mgongoni.

Mhudumu amesukwa nywele. Amevalia nguo ya rangi ya samawati. Amembeba mtoto mdogo ambaye amefunikwa na shuka. Amevalia glovu ya rangi nyeupe.

Kuna mhudumu aliyevalia barakoa na koti nyeupe huku amefunga kitambaa kwenye kichwa. Anaonekana akimhudumia mtoto mdogo aliyezaliwa. Kando kuna mama aliye mjamzito na mhudumu anayemuongelesha.

Watu wamesimama wanaangalia, wengine wanachukua picha, kuna ajali iliotokea ,moto unawaka na moshi unatoka. Kando kuna miti.

Watu wanaonekana wamesimama na wengine wametembea, watu hao wamevalia barakoa. Muhudumu aliyevalia nguo ya samawati, anaonekana akiwa ameshika sindano na chupa ya dawa mkononi mwake.

Mama anaonekana akienda kutafuta maji. Amembeba mtoto. Nyuma yake amekibeba kibuyu. Sehemu hiyo inaonekana imekauka. Hakuna miti ya matawi ya kijani kibichi, bali miti inayoonekana imekauka.

Kuna mkebe, chupa na karatasi. Ndani ya mkebe kuna dawa, ndani ya chupa kuna dawa na ndani ya karatasi pia kuna dawa. Kumeandikwa Tiba Herbs research powerful soap.

Mtu ameketi kwenye kiti. Amevalia nguo ya manjano. Anaonekana amefunika uso kwa kutumia mkono wake kwa sababu ya uchungu. Mhudumu anaonekana akimdunga sindano kwenye bega.

Kuna mtu aliyevalia overall nyeupe, galvu ya rangi ya kijani kibichi, barakoa na miwani ya usalama. Anaonekana akiwa anapuliza dawa. Amebeba tangi ya dawa kwenye mgongo wake.

Mwanaume aliyevalia shati nyeupe na mistari mieusi anaonekana akiingia ndani ya jengo. Jengo hilo limeandikwa public toilet .

Mama amevalia kofia ya hospitali, miwani na barakoa. Amevalia ovaroli ya kijani kibichi. Amembeba mtoto aliyevalia kofia na kufunikwa kutumia blanketi.

Mama amelazwa kwenye kitanda cha hosipitali, kuna nesi aliyevalia koti jeupe na barakoa, anamwangalia mama kwenye mdomo. Kuna maandishi yaliyoandikwa kwa kijikaratasi kwenye ukuta yanayosema free dental increase access to dental.

Kuna watu wawili. Mama aliyevalia kofia, na amembeba mtoto mdogo. Muhudumu aliyevalia miwani, anaonekana akimpa mtoto huyu, chanjo ya polio.

Hapa ni shambani, kuna mimea aina tofauti ikiwemo ya mahindi. Mtu aliyevalia ovaroli ya samawati na glovu nyekundu amebeba tangi la dawa anaonekana akinyunyuzia mimea hiyo.

Kuna mama ameketi kwenye kitanda cha wagonjwa hospitalini, amembeba mtoto mdogo, amefunika mtoto huyo kwa blanketi. Kuna watu waliosimama kando yake. Watu hao mbele yao kuna vipaza sauti. Wanaonekana wakiwa wanamhoji mama.

Kuna watu waliopanga foleni. Mmoja wao ameketi. Amevalia barakoa. Daktari anamdunga sindano, huku ameshikilia pamba kwenye mkono wake. Kuna jengo lililo hapo kando.

Kuna watu wengi; wanawake na wanaume. Wengine wameketi ilhali wengine wamesimama. Wamepanga foleni. Mhudumu anaonekana akimdunga mwanaume mmoja aliyeketi kwenye kiti sindano kwa bega lake.

Mama amembeba mtoto. Nesi amesukwa nywele na amevalia miwani. Anaonekana akimhudumia mtoto. Mama amemshika mkono na mguu wa mtoto.

Mama ameketi kwenye kiti, amevalia sweater nyeusi huku ameshikilia chupa mbili za dawa kutumia mkono mwake, chupa hizo zina maandishi.

Jangwa hili ni kubwa sana. Mama anaonekana akiwa anatazama kitu. Kuna miti iliyokauka. Kuna wanyama waliokufa na kutapakaa chini.

Mama aliyevalia shati nyekundu, amembeba mtoto mkononi anayeonekana akilia. Kando yake kuna mhudumu, aliyevalia koti la rangi ya manjano. Amebeba sindano kwenye mkono wake.

Mtoto anaonekana akilia, mikono imemshikilia mtoto, mhudumu anamdunga mtoto sindano kwenye bega lake, mhudumu huyo amevalia glovu.

Watu wengi wamesimama, wamevalia barakoa, wamevalia glovu za rangi ya samawati wengine wamevalia miwani. Wamevalia shati nyeupe, mmoja wao anaonekana akiwaongelesha wengine.

Kuna wanaume watatu, wamevalia barakoa, kuna mfereji wa maji, kuna sabuni. Wanaume hao wanaonekana wakiosha mikono yao kwa kutumia maji na sabuni.

Kuna maji mengi. Kuna miti mirefu yenye matawi ya kijani kibichi. Kuna mtu anayetembea. Amevalia koti la manjano, na buti nyeupe.

Mama ameketi kwenye kiti cha hospitali. Amemlea mtoto wake. Mama huyu anaonekana mwenye tabasamu, amesukwa nywele. Kando kuna muhudumu aliyevalia koti nyeupe, kofia ya hospitali na barakoa. Anaonekana akimweleza mama jambo.

Kuna mkebe mweupe wa dawa ulioandikwa cranberry pills for UTI. Date fifteenth, twenty four B .

Watu wawili waliovalia koti, glovu, buti nyeusi na barakoa wanaonekana wakikusanya taka kando ya barabara. Kuna pikipiki ambayo inakuja inapita kando ya barabara.

Ni darasani, watoto wameketi kwenye dawati. Mwalimu wao amesimama huko mbele, amevalia barakoa. Mwanafunzi mwenzao mmoja amesimama kule mbele ,amevalia barakoa na anaonekana kama anayeeleza jambo.

Ni jangwani. Kuna mawe mengi madogo kwa makubwa. Watu wawili wanaonekana wakitembea. Wanaonekana wakiwa na afya iliyodhohofika. Ng'ombe aliyekufa ameanguka chini.

Mama ameketi. Amevalia barakoa na kujifunika kitambaa kwenye kichwa. Ameekelea mkono wake juu ya meza. Muhudumu aliyevalia barakoa, anamdunga mama sindano kwenye bega.

Mkono uiovalia glovu ya rangi ya kijani kibichi, vidole vyake vimeshika chupa ya dawa iliyoandikwa yellow fever vaccine na sindano.

Watu wamesimama kwa foleni, wanawake kwa wanaume, wakiwa wameshikilia simu mikononi, na wamevalia mashati ya kijani kibichi. Nyuma ya hao watu kuna miti na jengo.

Kuna mafuriko mengi ya maji. Watu wengi wamesimama barabarani. Kuna miti mingi. Maji hayo yanaonekana kuwa yamebomoa barabara. Naona udongo umetoka sehemu nyingine ya barabara.

Kuna sindano juu ya meza. Kuna chupa juu ya meza. Chupa hiyo ina maandishi ya measles, mumps, rubela vaccine na sindano hiyo ina maandishi ya nambari 0.1, 0.2, 0.3.

Mama ameketi amemlea mtoto wake ndogo aliyevalia kofia na kufunikwa blanketi. Mhudumu amesimama anaonekana akitaka kumpa mtoto huyo chanjo.

Kuna mafuriko ya maji barabarani. Watu wanaonekana wakitembea, huku wamejifunika miavuli. Magari yanapita ndani ya maji hayo. Kando ya barabara kuna jengo. Kuna miti mirefu iliyo na matawi ya kijani.

Kuna watu watatu. Mwanamume mmoja ameketi, mwingine aliyevalia koti la rangi ya samawati anampima joto la mwili. Kuna kiti na juu ya kiti kuna begi .

Kuna miguu ya mtoto mdogo. Kuna mhudumu aliyevalia nguo ya rangi ya samawati, barakoa na miwani. Mhudumu huyo anaonekana akitaka kumhudumia mtoto.

Kuna posti ya stima imewekelewa kibao .Kibao hicho kimwandikwa DR CHIKONKO kumvuta mpenzi biashara nyota kuna mtu ambaye anaangalia kibao hicho.

Kuna mama aliyevalia barakoa, mama huyu anaonekana akinawa mkono kutumia maji ya tanki iliyo na mfereji, kando yake kuna mtoto aliyesimama na kumwangalia mama huyu.

Kuna nyumba ya utamaduni wa kimaasai. Kuna miti inayo onekana imekauka. Kuna kibuyu, sufuria na kiti kidogo. Nyumba hiyo imefunikwa kutumia kitambaa.

Mama amelala kwenye kitanda. Amesuka nywele zake. Anaonekana mwenye tabasamu huku amembeba mtoto mdogo aliyetoka kuzaliwa.

Kuna miti nyingi ambayo ina matawi ya rangi ya kijani kibichi. Kuna mwanamume aliyevalia koti na amebeba tanki kwenye mgongo wake. Amevalia glovu ya rangi ya kijani. Anaonekana akinyunyizia mimea dawa.

Kuna chupa na box ya dawa, zimandikwa Albendazol, zingine zimeandikwa amoxyl tablet . Kuna tembe ya dawa ambayo imewekelewa kando. Dawa hizo ni za rangi nyeupe.

Mama ameketi na amembeba mtoto mdogo. Amemfunika kwa kutumia blanketi. Kuna mwanamke anayeonekana ameshika besheni iliyo na blanketi, neti, leso na sabuni.

Kuna jumba kubwa la ghorofa. Kuna askari wanao onekana wakitembea. Kuna watu waliokuja na gari. Kuna jumba linalo onekana limeanguka. Wanajaribu kuokoa watu na kuokoa vitu.

Mama na baba wapo hospitalini. Wameketi kwenye kitanda cha hospitali. Baba amembeba mtoto mdogo anayeonekana kuwa amezaliwa. Amevalishwa kofia iliyoandikwa Christmas na amefungwa kitambaa kilichoandikwa holiday .

Kuna watu wanaonekana wakielekea sehemu fulani. Kuna moshi mkubwa unaotokea na moto, kuna gari, kuna miti na mimea ya rangi ya kijani kibichi.

Maji yamefurika hadi kwenye barabara. Mtu anayeendesha pikipiki anaonekana akisukumwa, akipita ndani ya maji hayo, huku amebeba vibuyu. Kuna miti mingi ya matawi ya rangi ya kijani.

Watu wengi wanaonekana wakiwa wameketi na wengine wakiwa wamechuchuma. Wameinua mikono yao juu. Watu hao wamevalia barakoa. Nyuma yao kuna jengo na miti mingi.

Mkono unaonekana una pete kwenye kidole, vidole vyake vimeshikilia chupa zilizo na dawa. Kuna shindano inayoonekana kwa chupa hizo za dawa.

Hapa ni shuleni. Watoto wako darasani. Wameshikilia karatasi. Mwalimu yuko mbele ya darasa. Watoto wameketi kwenye dawati.

Chupa nyingi za dawa na sindano. Chupa moja imeandikwa single dose 0.5ml, measle mums, rubella virus vaccine . Zimewekelewa juu ya meza.

Mwanamume ameketi. Amevalia kofia na barakoa. Mhudumu amesimama amevalia koti nyeupe na barakoa. Anamdunga mwanamume huyo sindano kwenye bega.

Chupa la dawa limeanguka na kumwaga dawa juu ya dawati. Dawa hizo ni za rangi nyekundu. Kuna dawa moja ambayo iko juu ya kifuniko cha chupa.

Mama ameketi kwenye kiti, huku amembeba mtoto mdogo. Muhudumu aliyevalia vazi jeupe na glovu kwenye mikono yake miwili, anamdunga mtoto sindano kwenye paja.

Kuna mwanamume ambaye amevalia mavazi ya kitamaduni ya jamii ya kimaasai na mwanamke ambaye anamhudumia kwa kumdunga sindano. Wote wawili wamefunika midomo yao na pua kwa kutumia barakoa.

Hawa ni watoto wawili wasichana na wote wameshuka nywele, wananawa mikono kwa kutumia maji ambayo inatoka kwenye mfereji ambao umeunganishwa na tanki nyekundu, nyuma ya tanki kuna jengo na gurudumu.

Wanaume wanaonekana wakiwa wamevalia ovaroli nyeupe na glove ya rangi nyekundu. Mmoja wao amebeba tangi la dawa, anaonekana akinyunyuzia. Kuna maandishi yaliyoandikwa USAID.

Chupa mbili na box ya dawa. Chupa hizo zina vifuniko za rangi ya samawati. Zimendikwa one single dose 0.5ml, measles, mumps, rubela virus vaccine .

Mama ameketi kwenye kiti. Amembeba mtoto mdogo aliyefunikwa blanketi na kuvishwa kofia. Mama huyo amevalia barakoa. Mbele yake kuna mhudumu aliyevalia barakoa anampa mtoto huyo chanjo.

Mama ameketi kitini. Amevalia nguo ya rangi ya samawati. Mhudumu aliyevalia barakoa na koti nyeupe, anaonekana akiwa anamdunga mama sindano kwenye bega lake.

Watu wamesimama kando ya jengo ambalo lina mfereji unaotoa maji. Mama mmoja anaonekana akichota maji, huku wengine wamesimama na vibuyu vyao wakingoja kuteka maji.

Kuna moto mwingi unaowaka, unatoa moshi. Kuna miti inayoonekana ya matawi ya kijani kibichi na kuna miti mingine inayoonekana ikichomeka.

Mama amesimama anamwangalia mtoto wake amesukwa nywele zake, mtoto ameekelewa kwenye kitanda huku daktari aliyevalia shati ya samawati anampa mtoto dawa kwenye mdomo.

Kuna majumba makubwa makubwa ya ghorofa. Jumba moja linaonekana limebomoka. Kuna mtoto amesimama huku ameinua mkono wake juu, amevalia shati la samawati. Kuna miti iliyo na matawi ya majani ya kijani kibichi.

Mama anaonekana amesimama. Amefunga kitambaa kwenye kichwa. Mtoto anaonekana akiwa ameshikilia kibuyu. Kuna vibuyu mingi ambavyo vimepangwa kwa foleni. Kuna jengo ambalo limejengwa hapo kando.

Mhudumu amevalia barakoa. Mkononi mwake ameshika dawa na sindano. Anaonekana akiwa anatoa dawa sindano. Nyuma yake kuna dirisha na picha kwenye ukuta.

Kuna mwanaume aliyeketi kwenye kiti, amevalia nguo ya kijani kibichi, amevalia barakoa. Mhudumu aliyevalia koti anaonekana akimdunga sindano kwenye bega lake.

Tangi ya rangi samawati, kuna mfereji na ndoo. Wanawake wawili, mmoja anaosha mkono kwa kutumia sabuni na mwanaume. Wote hao wamevalia barakoa.

Mama anaonekana amevalia barakoa. Ameketi kwenye kiti huku amembeba mtoto. Mhudumu aliyevalia barakoa anaonekana akipea mtoto dawa ya polio .

Watu waliovalia makoti meupe wapo kwenye maabara. Msichana mmoja aliyevalia miwani anaonekana akiwa anachoma kitu kwa moto ndani ya maabara.

Kuna mafuriko ya maji barabarani na hata ndani ya boma za watu. Maji hayo ni mengi sana. Watoto na watu wanaonekana wakitembea ndani ya maji hayo. Wanyama wamejikinga kando ya nyumba.

Hapa ni kwa fundi , fundi amevalia koti nyeupe na barakoa ya samawati. Anaonekana akishona barakoa. Kuna barakoa mingi ambazo zimepangwa kwenye foleni kwa meza ya fundi.

Mama amevalia vazi la rangi ya samawati, amebeba mtoto anayeonekana akilia, mhudumu amevalia barakoa na glavu, anamdunga mtoto sindano kwenye paja.

Huu ni mkono wa mtu, umevalia glovu ya samawati. Vidole vyake vimeshikilia chupa ya dawa na sindano. Chupa hiyo ina maandishi ya MMR vaccine .

Kuna sindano inayoonekana imetumiwa, bandeji na chupa ya dawa. Chupa hiyo imeandikwa single dose measle, mump na rubella virus .

Mtoto amekalia kwenye kitanda cha wagonjwa, huku daktari aliyevalia koti jeupe na miwani amemshika mtoto huyo mkono, nikama anamuuliza swali ili kumhudumia.

Huyu ni mtu aliyevalia koti nyeupe na kofia la kazi ya hospitalini. Anaonekana akipanga chupa za dawa ndani ya boxi tofauti tofauti.

Kuna mafuriko makubwa ya maji, maji hayo yamezunguka nyumba ambayo ni ya kabila ya kimaasai. Watu wanaonekana wakiishikilia nyumba hiyo, kuna wanaume na wanawake. Nyumba hiyo imeundwa kwa kutumia nyasi.

Hawa ni watoto watatu, wamesimama kwenye foleni. Watoto hao wanatabasamu, wametuonyesha mikono yao miwili, mikono hiyo ni michafu, nyuma yao kuna miti iliyo na matawi ya kijani kibichi.

Wahudumu wawili wamevalia barakoa, wamevalia glovu kwenye mikono yao, wanamhudumia mwanadada ambaye amepanua mdomo wake.

Kuna tembe za dawa. Tembe hizo ni za rangi ya kijani kibichi. Kuna maandishi yaliyoandikwa iBuprofen . Tembe hizo ni zaidi ya moja.

Mgonjwa anaonekana amelazwa kwenye kitanda cha wagonjwa. Ameumia kwenye kichwa. Amewekewa bandeji mahali ambapo ameumia. Kuna kikombe na sahani.

Mwanaume amevalia ovaroli nyeupe, amebeba tanki la maji kwenye mgongo wake, ananyunyizia mimea dawa. Mimea hiyo ina afya, ina rangi ya kijani kibichi.

Msichana aliyesuka nywele amembeba mtoto. Amefunua bega la mtoto. Nesi anaonekana akimdunga mtoto huyo sindano kwenye bega. Kando ya hapo kuna mama aliyebeba mtoto.

Kuna mikono ya mtu. Anaonekana ameishika chupa iliyo na dawa kwa vidole vyake. Anamwaga dawa kwa mkono wake mwingine. Mkono huo una tembe moja.

Kuna mafuriko ya maji kila sehemu. Watu wanaonekana wakivuka mto. Watu hao wamevalia nguo nyekundu. Kando ya mto kuna jumba. Kuna mimea ya aina tofauti tofauti.

Watu wengi wanaonekana wakiwa wameenda kutafuta maji. Wengi wao wana wheelbarrow na wengine wana vibuyu, wanaonekana wakiwa wanangoja kuteka maji, huku wengine wakiyateka maji. Kuna majengo tofauti tofauti na miti.

Kuna mfereji ya maji. Mwanaume aliyevalia ovaroli ya kijani kibichi na kofia ya rangi ya kijivu, anaonekana akichukua sabuni kwenye mkono wake, akitaka kunawa.

Hapa ni chumbani mwa watoto wachanga hospitalini. Kuna mwanaume aliyeketi. Anaonekana akimshika mtoto. Kuna mtoto aliyelala na kufunikwa kwa kutumia leso.

Kuna watu wengi, kuna jumba ambalo linaonekana limeporomoka, watu hao wanaonekana wakikagua na kujaribu kuokoa vitu tofauti, wamevalia kofia za kazi, koti la kazi na buti.

Mzee ameketi kwenye kiti. Amevalia barakoa. Mhudumu anaonekana akipanguza bega la mzee. Mhudumu huyo amevalia barakoa.

Hapa ni hospitali mahali ambapo watoto huzaliwa. Nurse wawili wamewashikilia watoto wadogo. Watoto hao wamefunikwa leso na shuka. Mama yao ameketi kando ya kitanda akiwaangalia hao watoto.

Mama amembeba mtoto mdogo huku mtoto mwingine amesimama. Daktari anampa mtoto huyu chanjo. Kuna wahudumu wengine wamevalia koti za rangi ya manjano.

Mgonjwa amelala kwenye kitanda cha wagonjwa amevalia barakoa. Mhudumu aliyevalia koti jeupe anaonekana akiukunja mguu wa mgonjwa.

Mhudumu aliyevalia miwani, barakoa na koti jeupe anaonekana amesimama, huku anatumia sindano kutoa dawa kwenye chupa. Watu wengine wapo kando yake wanatembea na wamevalia barakoa.

Kuna kiboxi cha dawa kimeandikwa Azithromycin tablet I.P 500mg. Kuna tembe za dawa za rangi ya manjano zilizowekwa kwa kiboxi hicho.